Kundi la watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa makini katika eneo la wazi kukiwa na mabango yenye maandishi mbalimbali, huku wakipatiwa elimu na maarifa kuhusu mambo mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti wameketi ndani ya chumba maalumu wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha mbele, ili waweze kupata elimu kuhusu mada husika na kuweza kuelewa kwa utulivu na ufasaha.

Watu wa rika tofauti wakiwa katika eneo la wazi lenye mashine za kushonea wakionyesha ujuzi kwa vitendo waliofundishwa darasani, ambao wanautumia ili kuweza kufanya kazi mbalimbali za ushonaji wa nguo mbalimbali.

Watu wazima waalika tofauti wameketi ndani ya chumba maalumu, wakiwa wamevaliwa barakoa, wakisikiliza kwa makini elimu wanayopatiwa ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi kwa utulivu, ubora na usahihi zaidi.

Kundi la watu wa rika tofauti wameketi ndani ya chumba maalumu wakiwa wameshika kalamu na madaftari wakiandika kwa makini kwenye madaftari, mada wanazofundishwa ili waweze kupata uelewa na maarifa zaidi yatakayo wasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama katika eneo la wazi wakiangalia kwa makini. Huku wakifanya mafunzo kwa vitendo ili kuonyesha uelewa na ujuzi walioupata wakiwa darasani.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu, wakiwa wameketi kwenye viti. Huku mezani kukiwa na madaftari na vitabu vyenye mada fulani wakisoma kwa pamoja na kuelekezana mambo mbalimbali wanaofundishwa, ili waweze kupata maarifa na ujuzi wa kitaalamu.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa ndani ya chumba maalumu. Huku wakufunzi wakiwa mbele, wakitoa elimu kuhusu mada fulani kwa watu hao, ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa wingi katika chumba maalumu wakimsikiliza kwa makini mada wanazofundishwa, ili waweze kupata maarifa na uelewa zaidi utakaowasaidia wao kuongeza ujuzi na maarifa ya kitaalamu.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu huku mwalimu akiwa mbele ubaoni akifundisha, mwanafunzi akiwa amesisima pembeni ya mwalimu akiandika ubaoni ishara ya kufanya swali na kazi aliyopewa na mwalimu kwa ajili ya kuonyesha uelewa na ujuzi wake.

Rafu nyingi zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa zimejaa vitabu vya aina tofauti, huku mwanamke amesisima akiangalia kwa makini, akionyesha shahuku ya kuchagua kitabu kinachomfaa, kwa maarifa au burudani ya kusoma.

Watoto wadogo wanacheza michezo mbalimbali kwa furaha kama vile kuruka, kubembea jambo linaloonyesha jinsi michezo inavyowasaidia kujifunza kushirikiana kujenga afya na kukuza vipaji vyao katika mazingira salama ya malezi bora.

Jengo lenye picha za watoto limepambwa kwa rangi angavu, likitoa mvuto na malezi bora, huku mwanamke amesimama mlangoni kwa tabasamu akionekana tayari kukaribia ili kwenda kuwahudumia watoto wadogo katika malezi na elimu ya awali.

Eneo la limepambwa kwa bembea za watoto likiwa sehemu salama na ya furaha, ambapo watoto wadogo hupata nafasi ya kucheza kujifunza na kujenga urafiki. Huku walimu wakihakikisha malezi bora na maendeleo ya awali ya kielimu.

Jengo kubwa la ghorofa la madarasa ya elimu ya msingi, likiwa na mpangilio mzuri na mazingira yakiwa safi ya utulivu mkubwa, yakitoa nafasi kwa ajili ya wanafunzi na kupata elimu, na maarifa zaidi kwa utulivu na ubora zaidi.

Katika eneo lenye majengo ya kisasa ya elimu ya msingi yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri na utulivu wa kutosha, yakiwasaidia wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo kuweza kupata maarifa na utulivu wa kusoma ili waweze kuelewa kile wanachofundishwa darasani.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele, akifundisha wanafunzi walioketi kwa makini kwenye viti wakimsikiliza kwa makini ili waweze kupata elimu na maarifa zaidi wanayofundishwa darasani.

Chumba kikubwa kilichopangwa kwa mpangilio maalumu kikiwa na viti na meza vilivyowekwa vizuri. Kikiashiria kuwa kimeandaliwa kwa ajili ya kufanyia mtihani katika elimu ya shule ya msingi.

Madarasa ya shule ya msingi , yalojengwa kwa mpangilio mzuri ,yakiwa na mandhari na mazingira tulivu ya kujifunzia ,yakiwa yameandaliwa mahususi kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Madarasa ya shule ya msingi yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri huku mandhari ikiwa tulivu na ya kuvutia, tayari kwa ajili ya wanafunzi kusoma na kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa.

Jengo kubwa la kisasa la ghorofa na elimu ya msingi lenye vyumba mbalimbali vya madarasa vinavyotumiwa na wanafunzi, ili waweze kujifunza na kupata maarifa zaidi, mandhari ikiwa tulivu na yenye ubora ikiwapatia wanafunzi nafasi ya kujifunza kwa utulivu.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi kwenye madawati ndani ya darasa leo, huku wamevalia sare maalumu wakimsikiliza mwalimu aliyepo mbele akifundisha kwa makini, ili waweze kuelewa na kupata maarifa kwa kile wanachofundishwa darasani.

Kitabu kinachotumiwa katika elimu ya shule ya msingi kikiwa kimewekwa mezani huku kimefunguliwa. Kikionyesha picha na maandishi muhimu yanayotoa elimu na maarifa kwa wanafunzi, ili waweze kuelewa mada inayofundishwa.

Karatasi ikionyesha ratiba ya kila siku ya mwanafunzi wa shule ya msingi anayoitumia kwa ajili ya kujisomea awapo nyumbani ili kuweza kupata mda tulivu wa kusoma na kupitia yale yanayofundishwa darasani na walimu.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele darasani akiwafundisha wanafunzi walioketi kwenye viti wakimsikiliza kwa makini ili waweze kupata maarifa na kuelewa kwa makini kile anachowafundisha kwa ufasaha

Rafu maalumu yenye vitabu vinavyotumika kwa ajili ya kufundishia katika elimu ya msingi, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio maalumu tayari kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi.

Madarasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa tulivu na safi, huku nje kukiwa na vifaa mbalimbali vya michezo vikihimiza mandhari kwa makini, mandhari ya nidhamu na urahisi wa kujifunza kwa watoto wa shule ya msingi.

Kitabu kinachotumika kufundishia shule ya msingi, kikiwa kimefunguliwa huku kikionesha picha pamoja na maandishi yanayotumika kuelezea wanafunzi kuhusu mada flani, ili waweze kuelewa kwa haraka.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama darasani mbele ubaoni, akiandika na kuchora michoro ambayo itawasaidia wanafunzi kuweza kumwelewa vizuri na kwa haraka zaidi bila kutumia nguvu.

Kitabu cha shule ya msingi chenye picha na maandishi mbalimbali kinachotumika kwa ajili ya kufundishia, kikiwa na picha zenye maelezo kinacho muwezesha mwanafunzi kuelewa kwa urahisi zaidi.

Wanafunzi wamekaa ndani ya chumba cha mtihani wakiwa wametulia kila mmoja akiwa na karatasi na vifaa vya kuandika, wasimamizi wamesimama mbele pembeni wakiangalia kwa makini ili kuhakikisha mitihani unafanya kwa nidhamu na haki bila kutumia njia haramu.

Mwanafunzi akiwa maabara ya shule ya sekondari akifanya majaribo ya kisayansi kwa makini akitumia vifaa mbalimbali vya majaribio, hali inayoonesha nidhamu ujuzi wa vitendo na hamasa ya kujifunza sayansi kwa usahihi.

Chumba cha maabara chenye meza ndefu, viti pamoja na mabomba ya maji. Huku vifaa kadhaa vikiwa juu ya meza katikati kikiwa tayari kwa ajili ya kufanyia majaribio ya kisayansi kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wameketi kwa mpangilio katika chumba maalumu, huku kila mmoja akiwa makini na mitihani iliyoko kwenye meza, wakifanya mtihani kwa makini na utulivu, wakionyesha nidhamu ya kutosha katika chumba cha mtihani.

Bweni kubwa la wanafunzi wa sekondari likiwa limepangwa kwa vitanda kwa mpangilio mzuri, likionesha sehemu tulivu na yenye mazingira yanayovutia inayotumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kupumzika baada ya utoka darasanai kwenye vipindi.

Kitabu cha kemia kimefunikwa kikionesha picha na maandishi yanayoonesha zana za kisayansi, kikilenga kuwasaidia wanafunzi wa sekondari kupata uelewa mpana na maswala ya kikemikali na kanuni zake muhimu katika masomo ya sayansi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ndani ya ofisi, akisahihisha madaftari ya wanafunzi na kuyakagua; ili aweze kujua kile walichojifunza na kukiandika kama kila mmoja amendika kwa ufasaha na usahihi.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari akiwa amesimama kwa makini, mbele akifundisha kwa vitendo wanafunzi. Ili waweze kupata uelewa zaidi na kuelewa kwa haraka mada anayoelekeza.

Mwalimu wa shule ya sekondari, amesimama mbele kwa makini, akielezea kwa vitendo na kwa ufanisi mkubwa kuhusu mada husika, ili wanafunzi waweze kumuelewa kwa haraka kwa ufanisi na usahihi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya chumba maalumu cha maktaba: chenye vitabu vilivyopangwa kwenye rafu maalumu, huku wakijichagulia kwa makini vitabu wanavyotaka ili waweze kusoma na kuendelea kupata uelewa kuhusu maada wanazofundishwa darasani.

Kitabu cha biolojia cha shule ya sekondari kimefunikwa picha na maandishi yanayofafanua mfumo wa viumbe hai, miundo ya seli na michakato ya kimaisha kikiwa na zana muhimu kwa wanafunzi kuelewa sayansi na maisha na kanuni zake kwa ufahamu mzuri.

Vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya bweni la shule ya sekondari vikitoa nafasi salama na starehe kwa wanafunzi kulala, hali inayoonyesha utaratibu wa malezi na kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata sehemu bora kwa ajili ya mapumziko.

Maabara ya shule ya sekondari imepangwa kwa meza na viti vya wanafunzi huku mabomba yakiwa tayari kwa majaribio, hali inayoonyesha mazingira sahihi na salama kitaalamu yanayowawezesha wanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi kwa usahihi na uangalifu.

Majengo makubwa ya kisasa yanayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari yamejengwa kwa mpangilio mzuri, yakitumiwa na wanafunzi wa shule ilikuweza kusoma na kupata maarifa, mandhari ya nje inapendeza na yenye utulivu wa kutosha.

Jengo kubwa la madarasa yaliyojengwa kwa mpangilio mzuri, huku nje kukiwa na viti na meza na mazingira tulivu yanayo ongeza usikivu na uelewa zaidi katika elimu ya sekondari.

Wanafunzi wamesimama mbele ya darasa wakiwa wamebeba bahasha za mitihani wakiwa tayari kwa ajili kwa kugawa na kuanza kufanya mtihani, hali inayoonyesha nidhamu, umakini na juhudi zao za kielimu katika shule ya sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari, imepangwa kwa meza na viti vya wanafunzi, ikijumuisha bomba za maji na vifaa mbalimbali. Mazingira yanahimiza ufahamu wa vitendo na ujuzi wakisayansi kwa usahihi kwa wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ndani ya chumba maalumu chenye rafu yenye vitabu mbalimbali akichagua kwa makini kitabu anachokitumia kwa ajili ya kufundishia darasani, ili aweze kupata ujuzi na maarifa zaidi kabla ya kwenda kufundisha.

Mwalimu akiwa ofisini anamwelekeza mwanafunzi kwa makini akimpa ushauri na kueleza maswala muhimu ya masomo hali inayodhamilia dhamila ya kumuimarisha na kumpa maarifa, nidhamu na mafanikio ya kielimu katika shule ya sekondari.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa mpangilio ndani ya darasa wakiwa kimya kila moja akizingatia karatasi yake ya mtihani, wakifanya mtihani katika mandari inayoonyesha nidhamu, umakini na juhudi zao katika kutathiniwa maaarifa ya kitaalamu kwa ungalifu mkubwa.

Wanafunzi wa chuo wameketi nje kwenye kiti katika eneo tulivu lenye mandhari inayovutia, wakiwa wameshika vifaa mbalimbali kama simu na kompyuta, wakisoma kwa makini ili waweze kupata maarifa ya kitaalamu na ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo wameketi darasani wakiwa pamoja wakisikiliza kwa makini mafunzo ya mhadhiri, hali inayoashiria umakini, nidhamu na dhamira ya kupata maarifa ya kitaaluma kwa ajili ya maendeleo ya kitaifa na binafsi.

Kundi la watu wa chuo wameketi kwa makini ndani ya chumba maalumu, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele, anayetoa elimu kwao kuhusu mada fulani huku wakiwa wameketi kwa makini wakimsikiliza.

Wanafunzi wa chuo wameketi ndani ya chumba maalumu wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyepo mbele yao akifundisha wanafunzi hao ili waweze kupata maarifa na uelewa juu ya mada mbalimbali za ufundi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi nje katika eneo tulivu wakiwa wanajisomea kwa makini huku wameshika vifaa mbalimbali kama kompyuta na simu, ambazo wanaweza kupata maarifa na elimu.

Wanafunzi kadhaa wa chuo wameketi ndani ya chumba maalumu wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele ambaye anatoa elimu kwao na kuwaelezea ili waweze kupata maarifa na uelewa zaidi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwenye chumba maalumu wakiwa na kompyuta na vifaa vingine vya kusoma, wakisoma kwa makini na utulivu mkubwa ili waweze kuelewa kwa ufasaha na usahihi zaidi.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa makini ndani ya chumba. Wakimskiliza kwa makini mkufunzi alioko mbele ambae anafundisha wanafunzi hao, ili waweze kupata maarifa, ujuzi na uelewa kwa makini.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wameketi ndani ya chumba maalumu. Wakisoma na kushirikiana kwa pamoja kwa kutumia kompyuta. Ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi, kuhusu mada fulani na mambo ya kitaalamu.

Kundi la wanafunzi wa chuo wa rika tofauti, wameketi kwa mpangilio ndani ya darasa maalumu wakisikiliza kwa makini, wanayofundishwa darasani na mkufunzi wao, ili waweze kupata maarifa zaidi na kuelewa wanachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa makini wakimskiliza mwenzao anaefundisha. Huku mkufunzi akiwa amesimama akiwaangalia namna wanavyosoma na kujifunza, ili aweze kuwarekebisha na kuwaongezea maarifa zaidi.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa mpangilio wa darasani, huku mezani kukiwa na madaftari na kalamu wakimsikiliza kwa makini mawaziri aliyoko mbele ambaye anafundisha kwa makini ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu wakisikiliza kwa makini mkufunzi alioko mbele akifundisha ili waweze kupata maarifa zaidi kwa usahihi na ufasaha.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa maudhui ya kujadiliana kuhusiana na elimu yao, wakiwa wameshika vitabu kompyuta mpakato na peni hali inaonyesha umakini katika kujifunza na hivyo kuimarisha maarifa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu chenye rafu za vitabu mbalimbali wakijisomea kwa makini na kushirikiana pamoja, ili kuweza kupata ujuzi na maarifa kwa ufasaha na usahihi.

Wanafunzi wa chuo wamevaa majoho ya shahada wakiwa wanarusha kofia juu kwa furaha, wakisheherekea kumaliza masomo yao na kuhitimu vyema, hali inayoonyesha mafanikio ushindi na juhudi zao za kielimu katika elimu ya vyuo vikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa wingi ndani ya chumba kikubwa wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyeko mbele, wakiwa wameketi kwa utulivu na nidhamu ili waweze kuelewa kile wanachofundishwa darasani.

Wanafunzi wachuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini wanatumia kompyuta mpakato kama sehemu ya kujifunzi yakidigitali inayo wasaiodia kuimalisha elimu yao hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo wameketi ndani ya chumba maalumu, wakiwa wameshika vifaa mbalimbali vya kuandika kama madaftari na kalamu, wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari; ili waweze kupata kumbukumbu na kutunza maarifa wanayopewa darasani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa ndani ya chumba maalumu, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyepo mbele; akifundisha wanafunzi ili waweze kupata ujuzi na uelewa zaidi.

Wanafunzi kadhaa wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba fulani, wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha na kuwapa elimu na maarifa zaidi, ili waweze kuongeza ujuzi wa kitaalamu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta, huku wameshikilia madaftari, wakisomaa kwa makini kupitia simu na kompyuta; ili waweze kupata maarifa na kuelewa mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi ndani ya chumba maalumu, wakiwa wameketi kwa utulivu wakisikiliza kwa makini mkufunzi alioko mbele anayewafundisha ili waweze kuelewa kwa utulivu mada husika na kupata ujuzi wa kitaalamu.

Kundi la wanafunzi wameketi katika chumba maalumu wakimsikiliza mkufunzi wao kwa umakini huku wakiwa wameshika madaftari na kalamu wakiandika kwa makini vyote wanavyofundishwa darasani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu na umakini ndani ya chumba maalumu. Huku wamevaa barakoa wakisikiliza, kwa makini mhadhiri wao walioko mbele akiwafundisha kuhusu mada mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa mpangilio na utulivu ndani ya chumba maalumu wakifanya mtihani; huku kila mmoja akiwa bize na karatasi aliyopewa kwa ajili ya kudumisha nidhamu na utulivu ndani ya chumba cha mtihani, huku mkufunzi akiwa amesimama katikati akiwasimamia wanafunzi hao.

Wanafunzi wa chuo wameketi katika chumba maalumu, chenye mpangilio mzuri wakijisomea kwa makini, ili kuweza kupata maarifa zaidi na kuelewa kwa makini, na kwa usahihi mkubwa yale waliyofundishwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu wakifanya mtihani, huku mkufunzi akiwasimamia, wakionyesha nidhamu makini na bidii yao ya kupata maarifa na kufanya mtihani kwa makini.

Wanafunzi wachuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye vifaa mbalimbali vyakujisomea wakipata mafunzo nakusoma kwa umakini na usahihi, ili kuweza kupata ujuzi na maarifa yatakayo wasaidia katika kazi mbalimbali za kitaalamu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi kwa mpangilio ndani ya chumba maalum chenye vifaa na mashine za kisasa, kila mmoja akawa makini akifanya mafunzo kwa vitendo ili kuweza kuongeza ujuzi na maarifa ya kitaalamu.

Wanafunzi kadhaa wa chuo cha ufundi wakiwa wameshika vifaa mbalimbali, wakifanya kwa vitendo mafunzo ili kuendelea kuongeza ujuzi na maarifa yanayosaidia kufanya kazi mbalimbali zitakazowasaidia baadae.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye vifaa na mashine za kisasa wakiendelea kufanya mafunzo kwa vitendo ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa ya kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba maalumu chenye mashine na vifaa vya kisasa, wakiendelea kufanya mafunzo kwa vitendo, ili kuweza kupata ujuzi wa kufanya kazi na kuongeza maarifa muhimu ya kitaalamu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa ndani ya chumba maalumu chenye mashine na vifaa vya kisasa, akifanya mafunzo kwa vitendo, ili aweze kupata ujuzi wa kutosha na maarifa maalumu, kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa maalumu wakisikiliza kwa makini mada wanayo fundishwa darasani, ili waweze kupata ujuzi na maarifa yatakayo wasaidia kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakitengeneza kwa makini gari lililoharibika, wakitumia ujuzi na maarifa waliosoma darasani ili waweze kutengeneza gari hilo kwa ufanisi na kujua mahali lilipoharibika na kulitengeneza ili lifae kwa matumizi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu chenye mashine na vifaa vya kisasa, wakifanya mafunzo kwa vitendo kila mmoja ili waweze kupata ujuzi na uelewa zaidi wa kufanya kazi mbalimbali kwa ufasaha na usahihi mkubwa.

Wanafunzi kadhaa wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye mashine na vifaa mbalimbali, wakifanya kwa vitendo mafunzo ili waweze kuendelea kupata ujuzi na maarifa yatakayowasaidia wao kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi kadhaa wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba chenye kompyuta na vifaa vingine vya kisasa, wakifanya mafunzo kwa vitendo ili kuendelea kuongeza ujuzi wa kazi wanazofundishwa na waweze kupata uelewa zaidi, ili waweze kuimarika zaidi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amesimama ndani ya chumba maalumu chenye mashine na vifaa vya kisasa. Akionyesha namna anavyofanya kazi, kwa kutumia ujuzi na maarifa aliyoyapata akiwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu wameshika mbao na vifaa vingine vinavyotumika katika ufundi, wakifanya mafunzo hayo kwa vitendo ili kuweza kupima ujuzi na uelewa walioupata wakiwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku wameshikilia kompyuta na vitabu wakisoma kwa makini ili waweze kuongeza ujuzi zaidi na maarifa yatakayo wasaidia katika kazi kufanya kwa usahihi na umakini mkubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalum, huku katikati amesimama mhadhiri akiwaelezea kuhusu vifaa na mashine zilizoko mbele yao, akiendelea kuwapa ujuzi na maarifa na kuwaelekeza ili waweze kufanya kazi kwa vitendo na kwa ubunifu mkubwa.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya chumba maalumu chenye mashine na vifaa vya kisasa, akifanya kwa vitendo mafunzo aliyosoma ili aweze kuongeza ujuzi na mafunzo na kupata maarifa fulani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya chumba maalumu, chenye mashine, kompyuta na vifaa vingine vya kisasa wakisoma na kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika eneo la wazi lenye mashine na vifaa vya kisasa vilivyowekwa mezani. Wakionyesha kwa makini, mafunzo waliyofanya kwa vitendo ili kuweza kupima uwezo na ujuzi walioupata wakiwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye mashine za kisasa, wakisoma na kufanya majaribio kwa vitendo ili waweze kuongeza ujuzi na uelewa zaidi na kupata maarifa ya kitaalamu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa katika eneo la majaribio, akijifunza na kufanya kazi kwa vitendo, ili kuweza kupata maarifa na kujiweka imara katika kufanya kazi mbalimbali kwa kutumia ujuzi aliyofundishwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika eneo la kazi wakishirikiana kwa makini na kufanya kazi kwa bidii ili waweze kupima uelewa wao na maarifa waliyopata wakiwa wanasoma darasani.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu wakifanya mafunzo kwa vitendo, huku wakipata maelekezo kutoka kwa mwalimu wao wakiwaelekeza jinsi ya kufanya majaribio hayo ili kuweza kupata ujuzi juu ya kazi fulani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu, chenye viti, meza na mashine za kisasa, wakifanya kwa umakini mafunzo kwa vitendo ili waweze kuongeza ujuzi na kuimarika zaidi kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali kwa ujuzi na kwa usahihi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika eneo la wazi lenye baadhi ya magari yaliyoharibika. Wakitumia ujuzi na mafunzo waliyopewa darasani kufanya vitendo, ili kuweza kutengeneza magari hayo na kuhakikisha kuwa yanakuwa sawa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu, wakifanya mafunzo kwa vitendo, huku kila mmoja akifanya kwa wakati, wakisimamiwa na mkufunzi kwa ajili ya kuhakikisha kuwa kila mmoja anawajibika ipasavyo.